Hi ni gari ya moshi, iliyo na mchanganyiko wa rangi ya nyeupe, nyekundu na manjano inayopita katika reli kando yake pana miti mirefu na nyasi zenye rangi ya kijani.

Hapa ni baharini, palipo na maji yaliotulia ambapo watu wanatembea katika ufuo ulio na changarawe na miti iliyo na rangi ya kijani na mawingu yenye rangi ya samawati.

Jengo wa Centre Point Plaza ambapo magari yameegeshwa kwa mstari na kando yake kuna mlinzi aliyevaa shati ya samawati.

Hili ni basi la Modern coast. Iliyo na mchanganyiko wa rangi ya nyekundu, manjano, nyeupe. Na yenye vioo vilivyo safi. Na kando yake kuna watu.

Utamaduni umenoga ambapo watu wamebeba ngoma nyeusi, waliovalia shanga vifuani na kofia nyekundu. Kando kuna nyumba ya nyasi.

Mashabiki wamejumuika pamoja kushangilia na baadhi yao wamebeba bendera zenye rangi ya; nyeusi, nyekundu na kijani. Na baadhi wamevaa nguo za nyeusi na nyeupe.

Kuna gari la moshi lenye rangi ya nyekundu na nyeupe. Na bendera ya Kenya .Linapita katika reli na njia hiyo imejaa kokoto mingi.

Ni ofisi ya huduma ambapo wateja wanasubiria kuhudumiwa. Wamekelia viti zilizo na rangi nyeusi na nyeupe huku wamebeba fomu.

Watu wamejumuika pamoja kwa bahari wakiwa wamekelia dau nyeupe, huku mmoja wao amesimama juu akiwa ameshikilia kijiti, amevalia blausi ya nyeusi na ka𝑝t𝑢ra nyekundu.